Hapa ni ndani ya ofisi ya serikali. Juu kuna nembo imeandikwa towards service excellence Huduma Kenya. Inaonekana ni ofisi ya posta. Watu ambao wamevaa uniform wanaonekana kupeana huduma katika jengo hili. Wamevaa shati nyeupe ikiwa na michirizi nyekundu huku suruali ikiwa nyeusi.

Ni kundi la watu ambao wamevalia sare fulani, wengine wakiwa wamevalia Sare ya majoho, huku niya rangi nyekundu yenye michirizi meusi, huku mwengine anaonekana kua kiongozi amevaa suti nyeusi

Ni ndani ya jengo la mahakama ambapo kuna ukumbi wa watu, inaonekana wakiwa mkutano, huku watatu wakiwa wamevaa joho, nyuma yao kuna bendera ya Kenya, wameshika vitalakilishi huku chupa za maji zikiwa juu ya meza na vitabu wakiongea na mikrofoni.

Hawa ni wachezaji wa soka ambao wanashauriana wenyewe kwa wenyewe kuhusu vile watamenyana na timu pinzani. Hawa wachezaji wamevalia sare za bluu, soksi ya bluu ikiwa viatu vya kambumbu vikiwa tofauti.

Hapa ni waezaji wakichezea mpira wa rugby . Baadhi ya wachezaji ambao wanaonekana kuwa wanang'ang'ania mpira huku mwenzake wa timu pinzani ananajaribu kuhepa na hilo mpira. Baadhi ya wachezaji hao kuna wenye wamevaa sare za blue huku ikiwa na michirizi nyeupe.

Hii ni tangazo ambayo imebandikwa kwenye ukuta iko na mchoro huu wa mahakama kuu na maandishi ambayo yameandikwa kwa ile tangazo ni supreme court of Kenya LGBTQ community and the right of freedom of association which includes the right to form an association of any kind .

Watu wanaonekana wakishangilia, timu ya hawa watu wakona furaha wengine wakiwa wamenyosha mkona wengine wamevaa miwani huku moja, akiwa na kipenga wa mdomo.

Hii ni kikundi ya watu ambao wamekusanyika kwa maana ya kushabikia timu yao ya Gor Mahia. Wengine wanaonekana wakiwa na firimbi kwa midomo huku mmoja akishika mshumaa ambao unawaka. Wanaonekana kuwa na tabasamu nyuso zao huku mmoja ameshikilia kitambaa ya timu ya Gor Mahia.

Hawa ni wachezaji wa kambumbu ambapo wanaonekana kufurahia taji lao, wanaonekana wakiwa wameweka mikono yao juu wakinyanyua taji. Baadhi ya wachezaji hawa kuna mwenye ameshika mpira mbele huku wengine wakiwa wameinua mikono wakishangalia wakiwa na nyuso za tabasamu.

Kuna kikapu cha plastiki ya rangi ya kijivujivu, kikapu hiki kina mshimo mengi yaliyopangwa kwa muono na kina vipini wiwili ulio upande wa juu, kimeekwa kwenye sakafu au sehemu tambalale inayoonekana kuwa imechakaa kidogo au iliyojaa, sababu pia tunaona ukuta au sehemu kwenye mwanga mzuri.

Hapa ni ndani ya jengo ya huduma ya afya, juu kuna nembo iliyoandikwa NSSF servives .Kuna watu ambao ni wapeanaji huduma, wamevaa shati nyeupe ,ikiwa na michirizi nyekundu kwa mkono. Viti ambavyo vinapatikana hapa ni vyeusi, huku mmoja kibonyeza tarakilishi yake.

Ni umati wa watu wameketi kwenye viti vya plastiki vyeupe wakiwa wanakabili upande mmoja. Inaonekana ni mkusanyiko wa ndani au nje chini ya hema, kutokana na mwanga na kile kinachoonekana kuwa sehemu ya idhari juu.

Hawa ni watu ambao wanaonekana kusherekea matokeo fulani. Watu hawa waneinua bendera ya chama cha kisiasa huku mwenye ametangulia anainua mikono huku akitabasamu.

Hii ni umati wa watu ambao wamekusanyika kwa ajili ya spoti au kushuhudia michezo au kushabikia. Pale watu wamevaa nguo ya rangi nyekundu huku wengine wamevaa ya rangi nyeupe ikiwa na nembo ya Kenya.

mwanamke ambaye anaonekana kuwa jaji au afisa mkuu wa serikali akiwa amevalia joho rasmi na kofia ya kuhitimu au ya kitaaluma. Anaonekana akiwa kwenye jukwaa na kuna nembo ya serikali au taasisi nyuma yake. Lenyewe linaonekana kama yuko kwenye hafla rasmi.

Ni kundi la watu ambao wanaonekana wakisherehekea matokeo fulani. Wote wakiwa wamenyorosha mikono juu huku nyuso zao zikiwa na tabasamu. Wameshikilia bendera ya Kenya, huku wakiwa na furaha tele tele.

Hizi ni vijisanduku ambao yamewekwa kwa meza ya mbao. Juu ya chupa ya plastiki inaonekana kuwa ni pesa au vitambulisho ambayo yamepangwa kwa safu

Hii ni kundi la watu ambao wamekusanyika katika jengo la serekali sana sana ofisi ni kama wanangojea huduma. Mbali yao kuna wenye wamekaa kwa viti huku wengine wakisimama wakiendelea kuhudumiwa.

Ni watu ambao wanaonekana kuwa na furaha nyuso zao. Hao watu wanaonekana kutabasamu. Wanasherehekea huku wakiinua bendera ya chama ya kisiasa. Mtu mmoja ambaye anaonekana akiwa mbele amevaa kofia nyeupe na sweta ya kijani.

Hawa ni wachezaji wa kike ambao wanacheza mpira ya vikabu, wachezaji hao wamevaa suruali ya blue na fulana nyeube huku wengine wamevaa fulana blue ikiwa na mijirizi meupe.

Kikundi la watu ambao wanaonekana kuwa wako chini ya hema. Watu hao wanaonekana kuwa ni maafisa wa huku kutoka kituo cha polisi. Tunaona meza ya mbao huku watu watatu wanakaa chini wakionyesha vibatakilishi. Kuna viti pia vya plastiki vya blue .

Hapa ni ndani ya jengo moja ambalo linaaminika kuwa ofisi ya serikali ya kupeana huduma fulani. Baadhi ya watu ambao wanaonekana kuna wapeanaji huduma huku wengine wakipokea huduma. Kuna mtu mmoja ambaye anaandika kalamu huku anaonekana akiwa anauliza maswali.

Hapa ni ndani ya ofisi yenye watu wanne, wawili wakiwa wamekaa na mmoja akiwa amesimama. Mtu mwingine kama mwanamke amekaa mbele ya tarakilishi. Ofisi hii ina sarafu na vitabu mazingira ya ofisi.

Hii ni ofisi ya serikali ambapo tunaona watu wawili, mmoja akiwa wa kiume mwingine akiwa wa kike, wa kike anaonekana kuwa anafinya tarakilishi ndani huku mwingine akingojea katika dawati ya habari kwa maana information desk , mwenye anangojea ahudumiwe akiwa amevalia barakoa na kofia jekundu.

Hapa ni ndani ya ofisi moja inaaminika kuwa ya kiserikali. Kuna umati wa watu ambao wengine wanaonekana kupokea huduma, huku wengine wakipatiana huduma. Juu ya meza tunaona kuwa kuna kompyuta mbili, moja ikioparetiwa na mwanadada mmoja ambaye amevalia shati nyeupe ikiwa na michirizi mikundu.

Ndani ya ofisi au kituo cha mafunzo, kuna watu kadhaa wakiwa wamekusanyika karibu na meza yenye kompyuta za mkononi mtu mmoja aliyevaa suti anaonekana akishikana mkono na mwingine huku wengine wakitazama kuna biashara

Ni ndani ya sanduku au chombo chenye vitu vinavyofanana vilivyopangwa kwa safu. Baadhi ya vitu hivyo viko kwenye vifungashiyo ya blue na njano, kwenye maandishi ya nembo ambayo yamepangwa vizuri yana ka kuwa kama ni tiketi.

Hapa ndani ya ofisi ya serikali ambapo kuna watu wawili. Ndani ya hilo jengo kuna wateja, watu wawili ambao wamevaa koti nyeusi na mwingine amevaa suti nyeusi na shati nyeupe. Mmoja anaonekana akiandika alama kwa kijikaratasi huku moja anasubiri.

Ni kundi ya watu ambao wanaonekana kua wako sherehe yao tukio rasmi, watu wamesimama mbele ya umati, mwanaume aliyeketi amevaa vazi ya kitamaduni ya rangi nyeusi na nyekundu, kuna mwanaume mwengine amesimama kando yake mmoja amevaa koti jeusi na tai ya dhahabu.

Hawa ni wachezaji au washabiki ambao wamevalia sare za kijanikibichi. Wanatembea kwa barabara huku kundi kubwa la watu wakiwafuata, wengine wakiwa juu ya basi.

Kuna umati wa watu ambao wanaonekana kuwa ni mashabiki wa tukio fulani au mpira. Watu hao wanaonekana kuwa na tabasamu nyuso zao huku wote wamenyua mikono juu. Baadhi ya hao watu wamevaa jezi yenye iko na rangi ya blue huku ikiwa na michirizi nyeupe.

Ni ndani ya mjengo ya kiserikali au ofisi ya serikali ambapo tunapata kuna watu ambao wanapeana huduma fulani, baadhi yao kuna mwanamke ambaye anabonyeza kompyuta chake huku amevalia barakoa ya blue na shati nyeupe iliyo na michirizi mwekundu.

Hawa ni wachezaji wa kikapu ambao wanaonekana kung'ang'ania mpira. Mchezaji huyu mmoja akiwa amevalia sare nyeusi huku kwa mguu moja kuna soksi nyeupe huku ingine ikiwa na nyeusi. Mwenzake amevalia sare ya nyekundu, huku kando kuna mashabiki wengi.

Hapa ni ndani ya jengo moja ya serikali ambapo huduma hupeanwa kuna watu wanaopeana huduma huku wengine wakipokea huduma baadhi yawapeanaji huduma kuna mama moja akona nywele refu huku amevalia suti nyeusi

Hii Ni kundi la watu ambao wanaonekana kuwa wanashangilia mechi fulani au tukio fulani, huku wengine wakiwa wamenyanyua mikono juu ,baadhi ya hao watu kuna wenye wamevalia nguo za rangi ya kijani kibichi, huku wengine wamevalia nguo ya rangi nyeupe.

Hapa ni ndani ya jengo moja inaloaminika kuwa ni la serikali au ofisi ya serikali. Kuna watu ambao wanapeana huduma huku kiti cha habari kikiwa na lebo cha Huduma Kenya . Baadhi ya wafanyekasi kwa hii ofisi wamevalia sare za kazi huku shati zikiwa nyeupe na sketi ikiwa nyeusi.

Jengo la serikali ambapo tunaona kesi zinasuluhishwa huku, ni ndani ya kotini ambapo kuna nembo imeandikwa Court Annexed Mediation In Kenya.

Hawa ni mashabiki ambao wanashabikia timu ya kandanda. Wanaonekana wakiwa Ndani ya uga. Wamevalia nguo za kawaida, wengi wao wakiwa wamevalia nguo ya rangi nyekundu.

Naona wachezaji wa soka ambao wanaonekana kung'ang'ania mpira ndani ya uga, mchezaji mmoja amevalia sare za kijani kibichi huku mwenzake amevalia sare za blue huku zikiwa na michirizi meupe.

Kuna watu ambao wamepanga foleni wakisimama mbele ya counter ndefu ya mbao, watu hao wanaonekana wakiwa katika jengo la umma labda banki, ofisi ya posta au mahakama wakisubiri huduma baadhi yao wamevaa nguo za kawaida na wengine suti.

Hii ni umati ya watu ambao wako katika kikao fulani, mbele yao kuna mama aliyeonekana kuwa na hasira amevaa nguo ya madoadoa ya rangi imechanganywa nyekundu na nyeupe, ako na nwyele refu huku ameinua kidole chake cha lawama, nyuma yake kuna watu wamevalia kofia yenye iko na nembo ya tuko pamoja.

Jukwa la uzinduzi, tukio la kisheria yenye watu watatu wameketi kwenye viti, wanaonekana kuwa ni wataalamu wa sheria. Kuna bango kubwa iliyoandikwa Launch of law courts ,watu hawa wamevaa mavazi rasmi juu yao.

Hawa ni watu tano walioketi kwenye meza wakiwa kwenye mkutano wa majadiliano, naona wote wamevaa nguo za kikazi wanaonekana kama ofisi yao au chumba cha mkutano na kuna nembo ya Huduma Kenya.

Ni kundi la watu ambao wanaonekana kuwa wanasherekea haswa fulani . Baadhi ya hao watu kuna mmoja anenyanyusha mkono juu huku mmoja akiongea kutumia mikrofoni.

huu ni hua wa kuchezea mchezo wa mkabumbu. Tunaona mashabiki wakiwa wamevalia nguo ya kawaida huku kando kando ya uga ukiwa umejengwa na mabati. Baadhi ya wachezaji wamevalia zare za kijani na njano huku wengine wamevalia suruali nyeusi na holana nyekundu.

Hapa ni ndani ya jengo moja linaaminika kuwa ni la kiserikali ama ofisi la serikali ambapo huduma hupeanwa. Kuna watu wanapeana huduma huku wengine wanapokea. Ndani ya hili jengo tunapata viti ambavyo havina watu ambao wamekalia huku kaunta ikionekana kuwa na nembo ya kaunta three , kaunta four , kaunta five na kaunta six .

Ni ndani ya jengo ya serikali ambapo tunaona watu wamekaa chini kwa viti ya kifahari. Baadhi ya watu wamevaa nguo za kawaida, mmoja akiwa amevalia suit . Wanaume kwa wanawake wanangojea huduma fulani huku wengine wameshika vijikaratasi. Mmoja amesimama.

Ni ndani ya jengo la ofisi ya serikali ambapo watu wanapewa huduma. Baadhi ya watu ambao wanahudumiwa kuna mwanaume na amevaa suti nyeusi huku amevalia shati nyeupe. Mwanamke amevaa suti nyeusi huku amevaa shati nyekundu na ako na mkono refu.

Hawa ni wachezaji wa kutoka taifa moja la Kenya. Huku wakionekana kuwa wamepanga laini wako tayari kumenyana katika mechi yao. Wanaonekana kuwa wana riadha.

Hii ni kundi ya watu watatu ambao wamevalia sare fulani kuashilia jambo fulani ,wanaonekana kuwa wanafanya kazi au shughuli yao katika mahakama . Wamevalia sare za rangi nyeusi ziko na michirizi nyekundu.

Kuna mwanamke ambaye anashikilia bango lenye maandishi Bandari FC huku akitabasamu na kuangalia kamera. Amevalia koti nyeusi na fulana yenye nembo ya Bandari FC ikionyesha kuwa yeye ni shabiki au ana uhusiano na timu hii anasimama kwenye uwanja wa michezo.

Wanaume wanaonekana wawili huku wengine na umati ukiwa nyuma. Wanaume hao wawili wamevalia fulana ya mchozo yenye lembo ya wanja ya club na wengineo. Mmoja akiwa na rangi usoni. Wanaonekana kama mashabiki au kwenye sherehe Fulani.

Hiki ni dua wa kuchezea mpira ambapo tunaona wachezaji wa nne pande zote mbili. Mchezaji mmoja amevaa sare ya kijani huku mwenzake amevaa ya chungwa na soksi ya njano. Kuna mashabiki wengine ambao wanafuraishwa na hili mchezo.

Hili ni jengo la serikali ya mamfumoi, tunaona kundi la watu watatu, wawili wakiwa wanawake, mmoja akiwa mwanaume. Wawili wakiwa na maikrofoni. Mwenye, mama mmoja ambaye amevaa mavazi ya kimajoho ameweka juu kitabu au Biblia akiwa anaongea.

Hii ni kundi la watu ambao tunaona ni mafisa wa katika kitengo fulani. Nyuma yao kuna mlinzi ambaye amevalia sare zake na kofia ya ulinzi. Mbele tunaona watu wawili ambao wameshikana mikono huku wakiwa wamevalia suti nyeusi.

Hii ni tangazo ya mahakama kuu. Kwa hili tangazo tunapata ukumbi wa watu, kuna afisa wa ulinzi wakiwa wanabadilishana rurunu na na watu wawili. Huku kuna nembo ya Judiciary na nembo ambayo imeandikwa Nairobi International Trade Fair .

Ni viongozi ambao wanatazama mechi ya mpira, wakiwa wanasherehekea timu fulani, wawili wakiwa wamesimama wakinyosha mkono huku wengine wanaendelea kukaa chini. Baadhi ya wenye wamesimama kuna mwenye ameva fulana ya nyekundu na suruali nyeusi.

Hawa ni wachezaji ambao wanacheza mpira katika uwanja. Nyuma yao kunamashabiki wamevalia nguo za kawaida, wachezaji wamevaa sare ya kijani huku wapinzani wao wamevaa sare za blue na michirizi meupe.

Hii ni ndani ya jengo ya serikali ambapo huduma hupeanwa, baadhi ya ambao wanapeana huduma wamevaa barakoa ya buluu huku vazi yake jeupe ya mijirisi mekundu, kwa ukuta kuna bango ambalo limeandikwa pahali hapa unaweza pata huduma ya serikali yote.

Watu wengi wamesanyika. Kuna meza ambayo nibahadhi ya watu wakiwa wamekaa au wamesimama karibu naye. Mtu mmoja anaonekana akiwa amevaa koti nyeupe na kofia nyeusi na kwenye shati zilizoelekeo nyuma yake. Inaweza kuwa tukio la uma soko au mkutano.

Hii ni umati wa watu ambao inaonekana kuwa wanashabikia mchezo au tukio Fulani, Baadhi ya Hawa watu wamesimama Kuna Mmoja ambaye Ako na nywele refu na akiinua mikono yake akiwa anaashiria kushangikia na akiwa amevaa pendera.

hapa ni ndani ya ofisi ya serekali kwa jina ya posta, kuna umati wa watu ambayo wanashiki kituo fulani baadhi ya hawo watu kuna mlinzi ambaye amevalia sare yake huku kuna moja anaonekana akipeana hutuma akiwana kitabu.

Hapa ni ndani ya jengo moja ambapo huduma fulani hupeanwa. Kuna meza ya mbao, viti za plastiki vya rangi ya kijani kibichi huku mmoja wao wa wapeanaji wa huduma amevalia barakoa huku akifinya rununu yake.

Hii ni umati ya watu ambao wengi wamevaa nguo za aina ya rangi za nyeusi na yana maneno kama Kenya, watu hao wanaonekana kushangilia katika kushiriki katika mkutano wa kisiasa.

Wachezaji ambao wako tayari kuonana na timu pinzani. Wachezaji hawa ni wanadada ambao ni wa timu ya chapadimbwa, huku wamevaa sare za kijani kibichi na nyeupe, huku lile langu wamevaa sare za blue .

Mchezaji mmoja aliyevalia jezi nambari kumi na tano anaruka juu akijaribu kuzuia mpira, huku wachezaji wawili wa timu pinzani, mmoja akiwa na jezi nambari sita na mwingine jezi nambari mbili, wakiwa tayari kwa mchezo.

Ni eneo la wazi ambapo tunapata kua kuna mfereji ambayo imechimbwa huku maji ya chafu ikiwa imejaa. Kando kuna barabara na kuna watu ambao wanatembea huku mmoja wa pikipiki amesimama.

Hawa ni wachezaji wa soka ambao wamekusanyika katika uwanja ili kusherekea matokeo yao , wanaonekana wakiwa wameinua mikono juu , sare za wachezaji hawa ni nyeusi ikiwa na michirizi ya chungwa huku wapinzani ikiwa kijani na michirizi nyeupe.

Hii ni kundi la watu ambao wamekusanyika kwa tukio fulani au jambo fulani. Baadhi ya hao watu, Kuna mmoja ameshikilia bibilia, huku akiwa amevalia suti nyeusi na shati nyeupe. Kando yake Kuna mtu anaonekana amevalia majoho, huku kando Kuna mwanamke amevalia suti nyeupe.

Hii ni ukumbi ya watu ambao wamejumika kwa ajili ya kikao fulani. Mmoja anaonekana kuongea na mikrofoni huku wanaonekana wakiwa wamevaa suti ya kifahari. Baadhi ya suti ambao wamevaa ni ya nyeusi ikiwa na tai ya samawati. Kuna nembo ambayo imeandikwa Chungwa House .

Kundi la watu barabarani wengine wao wameshika mabango ya kampeni ya kisiasa. Bango kubwa lililoshikiliwa na mwanamume mwenye jina la Raila na Kalonzo. Maandishi mengine ya kisura ambayo yanaashiria kampeni ya uchaguzi.

Ni eneo la huduma kwa wateja labda katika ofisi za serikali au shirika la umma. Kuna counter yenye nembo ya Huduma Kenya, ikiashiria kituo ya huduma cha umma nchini Kenya. Mwanamke mmoja anayeweza kua afisa wa huduma kwa wateja ameketi nyuma ya counter akizungumza na mwanaume na mwingine aliyeketi mbele yake.

Hii ni jengo ya serikali ambayo inapeana huduma mbalimbali ikiwemo cheti cha kuzaliwa, vitambulisho na kadhalika. Afisa hao wamevalia suti nyeusi, shati ikiwa buluu na colour ya nyekundu, wakiwa wamesimama huku wengine wakifinya tarakilishi.

Ni kundi la wanaume wakiwa wamekusanyika karibu an eneo tambarare, wote wamevalia mavazi ya kawaida, mwanaume mmoja upande wa kushoto aminama na anaonekana akishika karatasi au nyarafa, mwanaume wa pili katikati anaonekana akishkilia kalamu kuku akisoma au kuandika kwenye karatasi zilizo mbele yake.

Hii ni kundi ya wachezaji ambao wanaonekana kuwa wanafuraha tele. Nyuso zao kuna tabasamu, wameinyanyua taji na kuinua juu wamevaa nguo nyeupe na blue huku wakiwa wamefurahi.

Hii ni kundi la watu wakiwa wamekusanyika chini makao yalio na kivuli, labda watu wanaonekana wamekaa chini na wengine wamesimama,

Hii ni kundi ya watu ambao wanaonekana kuwa na furaha tele, wamesanyika huku wanaonekana wakiwa wamefurahia matokea fulani, wanaonekana kuwa mashabiki wa mpira, baadhi yao kuna wenye wamevaa sare ya kijani na michirizi meupe ikiwa na membo ya sportpesa .

Ndani ya jengo la ofisi ya serikali ambapo tunapata wapeanaji huduma wakiwa wamekaa chini huku kila mmoja akijishughulisha na tarakilishi yake juu kuna nembo ya maandishi huduma Kenya.

Hii ni ofisi ya serikali au mahakama ambapo kuna mtu amesimama akiwa ameshikilia maikrofoni. Nyuma yake kuna maandishi: Milimani High Court Civil Division. Mtu huyo amevaa suti.

Ni mazingira labda kituo au chanjo, cha kliniki ambayo kuna watu wamekaa kwenye viti wakingoja huduma, inaonekana kuna mlinzi au mtu mwenye sare akisimama.

Ni nembo au bango lenye mandhari ya rangi nyeusi na njano ya dhahabu. kitu kiko cha picha chenye mikono miwili iliyoshikana kwa nguvu kuashiria umoja na ushikamano wa nguvu ya pamoja. Kuna mnyama anaonekana kuwa wa rangi nyeusi na mwingine wa rangi ya njano ya dhahabu zote zikiwa ndani ya duara la njano.

Mwanamke anaonekana kuwa mtu mwenye mamlaka au kiongozi, ameketi na amesimama mbele ya pango lenye maandishi, ana miwani, ameaangalia mbele huku akitabasamu kidogo, amependeza akiwa amevaa nguo zenye michoro ya rangi inaonekana kama kitenge au mavazi yenye asili ya kiafrika.